Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejenga kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vikubwa kwa vidogo.

Katika maeneo ya mjini, nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu salama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kutoka kwenye nguzo moja kwenda kwenye nguzo nyingine, ambayo imesimikwa kwa uangalifu na usalamu, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa maeneo tofauti.

Nguzo za umeme zimepitishwa juu, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa vikubwa vya kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Alama ya barabarani yenye ufito wa rangi nyekundu inaonyesha picha ya mfanyakazi aliepinda akiwa anafanya kazi ya ujenzi kwa kutumia koleo, karibu na kifusi cha mchanga. Alama hii huwekwa kuonya madereva na watumiaji wengine wa barabara, kua eneo hili linaendelea na matengenezo au ujenzi hivyo linahitaji tahadhari ya hali ya juu.

Alama ya barabarani ya kivuko cha waenda miguu, ikimuonyesha mtu akivuka. Imechorwa kwa rangi angavu pembeni ya barabara, ili kuwaonya madereva. Taa za barabarani zimewaka taa nyekundu, zikizuia magari kupita, ili kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka kwa usalama.

Mafundi wakiwa juu ya ngazi, wakishirikiana kufunga taa ya barabarani, huku wakiwa wamevalia mavazi ya usalama. Taa hii ina rangi tatu, nyekundu, njano, na kijani, ikiwa katika hatua ya matengenezo ili kuhakikisha ufanisi wa udhibiti wa magari, na waenda kwa miguu. Kazi hii ni muhimu kwa ajili ya usalama wa barabarani.

Alama ya kivuko cha wapita kwa miguu inaonekana wazi pembezoni mwa barabara, ikionyesha tahadhari kwa madereva kupunguza mwendo na kuwapa kipaumbele waenda kwa miguu, Hii ni sehemu muhimu ya usalama barabarani, hasa maeneo ya shule, hospitali au vituo vya magari.

Alama ya barabarani yenye rangi nyekundu na mstari mweupe katikati, inaonekana wazi pembezoni mwa barabara, ikimtaka dereva kusimama kabisa kabla ya kuendelea na safari. Hii ni ishara muhimu ya usalama barabarani hasa kweye makutano na maeneo yanayohitaji uangalifu wa ziada.

Watu wa rika mbalimbali wakiwemo wakubwa kwa watoto, wanavuka kwenye alama ya pundamilia barabarani kwa mpangilio mzuri, huku gari limesimama likiwapisha. Wengine wameshikana mikono wakisaidiana kuvuka salama, jambo linaloonyesha umuhimu na heshima kwa alama za usalama wa barabarani.

Mafundi wakiwa kazini na magari ya kujengea barabara, huku barabara ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha rami, wakifanya kazi kwa bidii ili kuboresha miundombinu na kurahisisha usafirishaji, jambo linalosaidia uchumi na maendeleo ya jamii.

Chombo kikubwa cha kutunzia uchafu kilichotengezwa kwa plastiki ngumu nyeusi kikiwa na mfuniko mgumu mweupe hutumika nje ya nyumba au ofisini kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa katika maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Choo cha kuchuchumaa kimewekwa katika mazingira safi, kikiwa na rangi nyeupe inayoakisi usafi na utunzaji mzuri wa mazingira. Mpangilio huu ni sehemu ya jitihada za usimamizi wa taka na mazingira bora ya afya, katika maeneo ya umma, ama nyumbani.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka kutoka kwenye mitaro na kuzilundika pambeni. Zoezi hili linaonyesha juhudi za usimamizi wa taka za kuhakikisha mazingira, yanabaki safi na salama kwa ajili ya afya ya jamii.

Katika eneo kubwa la kutupa taka lijulikanao kama dampo, gari kubwa maalumu linachambua taka zilizoshushwa katika eneo hilo. Taswira hii inaonesha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali, hasa yale ya mjini.

Uchafu umetupwa ovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyoruhusiwa. Hali inayoashiria uzembe usimamizi wa taka na hatari kwa afya na mazingira ya watu, wanaoishi karibu. Ikihitaji hatua za haraka kurekebisha hali hiyo.

Taka zikiwa zimetupwa kwenye chombo kidogo cha kutupia uchafu, kilichotengenezwa kwa plastiki ya bluu, kikiwa na matundu madogo ya kuingiza hewa, hutumika ndani ya ofisi au nyumbani kuweka taka ndogondogo kabla ya kutupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhi takataka.

Chombo kikubwa cha kutupia uchafu ndicho kinatengenezwa kwa plastki ngumu nyeusi, kikiwa na mfuniko mgumu mpya, chombo hiki hutumika nje ya nyumba au ofisini kuweka takataka kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa.

Kundi la wafanyakazi waliovalia nguo za kujikinga wanasafisha sakafu kwa kusugua kwa nguvu huku mmoja wao akimwagia maji, wanafanya kazi ya kusafisha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira.

Mfanyakazi wa jinsia ya kiume, aliye valia nguo za kujikinga, akiwa amening'inia juu ya gari kubwa ambalo husaidia kubeba taka katika maeneo ya mjini. Zoezi hili inaonyesha juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Lori kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani, likipita mtaani kukusanya taka kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu yenyewe, bila msaada wa kibinadamu. Hii inaonesha uboreshaji katika usimamizi wa taka mjini na kulinda afya ya jamii.

Vyombo vikubwa vya kutupia uchafu vilivyotengenezwa kwa plastiki ngumu ya njano vikiwa na mifuniko mikubwa migumu, hutumika nje ya mtaa au maofisini kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Taka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Vyuma chakavu vikiwa vimetupwa chini hovyo huku vingine vimekandamizwa na kuchanganyika na taka tofauti. Hali hii inadhihirisha umuhimu wa usimamizi bora wa taka ngumu kwa kulinda afya ya jamii, mazingira na uchumi wa wananchi.

Mfanyakazi akiwa amevalia nguo maalum ya kujikinga anazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirisha taka, zoezi hili linaonesha juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Takataka kama makopo ya plastiki na chupa zimetupwa ovyo ndani ya mtaro kwenye maji, hali inayosababisha kuziba kwa mtaro na kuhatarisha afya ya mazingira na watu wanaozunguka eneo hilo; ukihitaji usafi wa haraka na uhamasishaji wa wananchi.

Matenki mengi ya kuhifadhia maji yamewekwa juu ya majengo tofauti, yakiwa na rangi nyeusi na katika mpangilio unaowezesha upatikanaji wa maji kwa urahisi katika huduma za kila siku kuhakikisha uhifadhi mzuri na usambazaji endelevu wa maji.

Gari la kusambaza maji safi lenye rangi ya bluu, limeegeshwa likiwa tayari kuhudumia wakazi wa eneo hili. Gari hili ni sehemu ya huduma muhimu za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii, hasa kwenye maeneo yenye changamoto za miundombinu ya maji ya bomba.